Hiki ni kikundi cha watu wakiwa pamoja katika mazingira ya hospitali. Kuna wanawake wanne na wanaume wawili na wanakutana kwa sababu ya tukio muhimu. Moja wa wanawake anashikilia mtoto mdogo akiagalia kwa upendo. Watu wote wanaonekana wakicheka na wakiwasiliana kwa furaha.

Hili ni tangazo la gari la kliniki ya mkononi lililoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic. Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye ngazi ya gari hilo wakionekana wakizungumza na kushirikiana. Katika sehemu ya chini, kuna maandiko yanayoelezea ripoti ya kimatibabu ya mwaka ishirini kumi na tisa na mwaka ishirini ishirini. Mandhari inaonekana kuwa ya nje na kuna watu wengi waliopiga foleni.

Hili ni kopo au, kichupa cha dawa cha Tylenol, ambacho ni rangi nyekundu. Kina muhuri juu yake, ikionyesha kuwa, ni kipya. Kuna maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Maneno hayo ni, yadhibitika kliniki, punguza, maumivu haraka.

Ninaona mama anayeshikilia mtoto. Mtoto huyo anapewa chanjo na muuguzi. Mama huyo amekaa kwenye kiti na amekaa kando ya mwanamke mwingine aliyebeba mtoto pia.

Naona mkono mmoja ukiwa na bandage . Mtu huyo ana vidole vinne na mkono umefungwa kwa bandeji ya rangi nyembamba. Mtu huyu amevaa mavazi ya rangi ya buluu au kijani. Inaashiria kuwa ako mazingira ya hospitali.

Ninaona mtu amelala chini akishikilia paja lake kwa maumivu, amevaa mavazi ya mwanariadha na viatu vya michezo kwenye uwanaja wa riadha.

Hili ni shamba la mimea ya matango, ambapo majani makubwa ya mimea yanaonekana kujaa kwa wingi. Majani haya ni ya kijani kibichi na yana sura tofauti. Yanaonyesha afya na ukuaji mzuri wa mimea . Inavyoonekana, mazingira ni ya asili na yana mwangaza wa jua, ikionyesha kuwa ni siku nzuri na yenye hali hewa nzuri kwa ajili ya kilimo.

Hili ni eneo lililo na majani mengi na mimea ya kijani kibichi. Upande wa kushoto, kuna makundi ya mimea inaonekana kama mboga au mazao. Kando ya njia kuna barabara iliyotengenezwa na nyuma yake. Kuna miti na mazingira ya asili. Anga ina mwangaza mzuri ikionyesha kuwa ni mchana.